Wanawake kadhaa wakiashirikiana katika shuguli ya kutengenazi wa bidhaa ya maziwa unaofanana na jipini au mtindi wa kienyeji. Wanawake hao wako katika mazingira ya nje sehemu inaonekana kama bustani au sehemu ya miti ya kijani.

Wafanyikazi wa kiwanda au kituo cha ukusanyaji maziwa wakiwa wanahudumia mkoloni maziwa inayoonekana amevaa mavazi ya kinga kama koti la kazi la buluu, glovu, maski na buti kuashiria kwa kuzingatia usafi wa viungo vya afya.

Gomba la ndizi zikiwa zimeanza kukua, mimea ya ndizi ina majani makubwa ya kijani ambayo ni sifa za kawaisd ya mimea, hii ni hatua ya awali au wakati wa uzaaji wa ndizi ambapo mimea bado ni ndogo lakini inaonekana yenye afya yenye nguvu.

Kuna ndizi ambao bado haujaiva, ndizi hizi ni za kijani ishara kuwa bado ni mbichi bado hazijakomaa kwa ajili ya kuliwa, mimea ni ngumu kuonekana kuwa na majani mapana na kijani kibichi kama.

Kikapu cha kisasa kilichosukwa kwa mkono, kikiwa kimejaa unga wa mahindi. Kikapu hiki kinatumika sasa vijini au kwenye masoko ya kienyeji kwa kupima, kuhifadhi au kusawazisha nafaka au unga.

Mtu akimwaga ng'ombe maziwa ni kazi ya kawaida inayofanywa na wakulima hasa katika maeneo ya vijijini ambapo ufugaji wa ng'ombe ni sehemu muhimu ya maisha yao, maziwa ni chanzo kikubwa cha chakula chenye lishe kwa familia na pia hutoa kipato kwa mkulima kwa kuuza maziwa sokoni. Katika picha hii.

Kuna ndizi imepandwa vyema ambapo miti ya ndizi imepandwa kwa mpangililio mzuri kwenye mistari. Kila miti una matawi yenye makundi ya ndizi ambayo yanaonekana mambichi na yenye afya miti ya ndizi imepandwa kwa msururu.

Watu wakihudumia chakula hasa wali, wameweka kwenye bakuli na wakaweka michuzi na maharagwe au supuu. Inaonekana ni mazingira ya ugawaji wa chakula, huenda ni katika shule au hosiptali hafla ,jamii.

Mkungu wa ndizi zikiwa bado mbichi, zikiwa zimeng'aa kwenye mmea wa ng'uma . Ndizi hizi bado ni za kijani ikisubiri kukoma. Ndizi ni zao muhimu sana katika maeneo mengi ya Afrika mashariki kama.

Mfungaji akiwa kwenye banda la ng'ombe akimnyunyizia dawa kwa kutumia bomba au pampu ya kunyunyuzia dawa hiyo huenda ni ya kuua kupe, chawa au wadudu wengine wanashambulia ngozi ya mifugo. Ng'ombe wanaonekana wakiwa kwenye.

Makundi makubwa ya ndizi ambazo zimefungwa na kubeba ardhini kwa ajili ya kuuza au kuzisarisha. Ndizi hizi bado ni za kijani, zimemaanisha bado hazijakomaa kabisa. Hivyo zinahitajika kuweka katika mazingira yanayofaa ili zikomae kwa wakati unaotakiwa.

..mto wa kisasa ya kuchukua maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia mashine ya kusanya maziwa. Ng'ombe wawili wamefungwa kwenye sehemu maalum ya kila ng'ombe ana vifaa vya kuchukua maziwa vinavyounganishwa na sehemu zao za maziwa. Maziwa yanakusanyiwa kwenye chombo cha...

Mkulima anayejishughulisha na shughuli ya kukamua ng'ombe, hii ni kazi muhimu sana kwa sababu maziwa ndio bidhaa kuu inayopatikana kutoka kwa ng'ombe.

Shamba la mimea lenye udongo mwekundu. Eneo hili lina mimea, ya mimea yenye majani makubwa na ya kijani kibichi. Mimea hii inayoenekana kuwa na afya mzuri na imepandwa kwa mpangilio mzuri. Udongo mwekundu anaonyesha kuwa eneo lina udongo mwenye.

Daktari akinyunyizia dawa ng'ombe kwa kutumia pampu ya mgongoni. Hii ni hatua ya kinga dhidi ya wadudu kama kupe na viroboto ambao hueneza ugonjwa hatari ya msimu kama vile Eastcoast fever na...

Mandhari ya kijijini ni mazingira ya kilimo, kuna mimea ya ndizi upande wa kushoto, na mimea mingine ya kijani upande wa kulia. Huku katikati kulikuwa na shamba lililo au kuandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao linaonekana ame....

Bakuli yenye maziwa ya mtindo. Maziwa yaliyopandwa maziwa ya mtindo au maziwa ambayo yameachwa kuharibika kwa kutumia bacteria wanaofanya maziwa kuwa na ladha kali kidogo na kuwa na unene zaidi kuliko maziwa ya kawaida.

Kwenye maziwa yaliyochemshwa ama maziwa yaliyowekwa yaliyotengenezwa kuwa mtindi ama mtindi wa asili plain yoghurt . Mtindi hii bidhaa za maziwa inayopatikana kwa njia ya kuchemshwa maziwa kisha kunywa kwa muda iliyowekwa na kuanza.

Mtu anayefanya kazi katika mazingira ya kiwanda au maabara ya kutengeneza bidhaa labda chakula , kinywaji. Mtu huyo amevaa koti la kazi pamoja na kofia ya kuuzia uchafu usiingie. Jambo ambalo linaonyesha umuhimu usafi wa usalama kazini, anaonekana.

Mtu aliyegania mti wa ndizi akiwa amekamata mguu mkubwa wa ndizi. Mti huu wa ndizi unaonekana kuwa na uchuzi mkubwa wa mfungu huo ni mrefu na mzito. Unaonyesha kuwa ni mzao wa mazuri yenye ubora. Mtu huyo anaonekana kuva koti ya suruali au kazi pamoja na.

Makundi makubwa ya ndizi waliokuwa shambani wakishikiliwa kwenye miti ya ndizi. Ndizi hizi bado ni za kijani na bado hazijakomaa. Hali ya kijani inayoonyesha kuwa ndizi hii bado zinahitajika.

Akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe wa kisasa wa maziwa ya aina ya Fresian . Ng'ombe huyu anaonekana kuwa katika pondo ya safi yenye mazingira yanayoboreshwa na mwanamume huyu anatumia bakuli na chombo cha plastiki kukusanya maziwa. Hii ni ishara ya ufungaji.

Watu wakiendesha shughuli ya kubaraza na kukausha mahindi yana nafaka vingine ardhini. Wanaonekana wakifanya kazi pamoja wakiwa wanashirikiana katika hatua ya kuandaa nafaka hizo ili kuweza kukauka vizuri chini ya jua.

Ng'ombe waliokwa wakinypnywa kutumia mashini ya kisasa ya kuonyesha maziwa. Hii ni tekenolojia inayotumiwa katika kilimo ya maziwa ili waongeze ufanisi na usaifi wakati wa kukusanya maziwa kutoka kwa ng'ombe.

Mwanamume ambaye anaonekana akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chomo, ndani ya tanki au chombo kingine cha kukusanya maziwani.

Shamba la ndizi inayoonyesha miti ya ndizi yaliyopandwa kwa mistari ikionyesha mazingira ya kijani yenye rotuba. Majani ya miti hii ni makubwa yamebeba vikundi vya ndizi ambazo bado hazijakoma, zinazoonekana kuwa ziko katika hatua hatua za kuagi...

Kundi la ng'ombe waliolala kwenye ghorofa au panda la kuhifadhi fugo. Inaonekana ni sehemu ya shamba la ufugaji ng'ombeambalo linafanya kazi kwa kutumia mfumo wa kisasa kwa kuhifadhi fugo ndani ya panda. Ngombe wame..

Mwanamke amesimama mashambani akiwa karibu na mche wa ndizi uliojaa ndizi nyingi ya rangi ya kijani kibichi. Anaonekana kuvutia umbo la ndizi hizo, ambazo bado hazijakomaa. Mwanamke huyu katika...

Kipini cha ndizi tatu zinazoiva na rangi ya njano safi. Ndizi hii ni tunda maarufu duniani zenye lishe nzuri na zapendwa sana kama chakula ya haraka au kutafunwa. Ndizi ni chanzo kizuri cha nishati kwa sababu zina sukari.

Ndizi ni zao muhimu sana linalopandwa na kuliwa na watu wengi duniani. Hususan katika nchi za kitropiki kama Kenya, Uganda, na Tanzania. Ni zao la chakula ambalo.

Mtu aliyesimama karibu na mzigo mkubwa wa ndizi ya kijani. Ndizi hizi zimekusanhwa kwa wingi labda kwa ajili ya kuuza au kusafirisha sokoni. Mtu huyu anaonekana amevaa viatu vya kazi vya kutengeneza hali ya kufanya kazi shambani.

Mimea yenye matunda mingi ya mimea yaliyokamilika lakini bado yakiwa mabichi, mti wa mimea humea huzaa matunda ambayo yamepangwa kwa kundi la kuu linalojulikana kama mkungu au mche, mazao haya ni muhimu sana katika kilimo kwa mimea, moja ya matunda yenye.

Mwanamke wawili wamevaa mavazi ya kazi ya kisafi pamoja na barakoa, wakijishughulisha na shughuli ya kujaza au kusambaza bidhaa za maziwa, wanatumia kifaa cha kijani funnel na jiko ili kuharakisha zoezi hilo, huku bidhaa hiyo ikiwa...

Sufuria ambayo ina maziwa yaliyochemshwa au kuletwa kwa mtindi au mtindi yanayotengenezwa nyumbani. Kijiko kilichoko juu kina mtindi mzito ambao ni matokeo ya mchakato wa kuchemsha maziwa na kuweka kando kwa

Mwanamke mkulima akiwa shamba kwenye bustani ya migomba. Anaezuko kwa vichana vikubwa vya ndizi ambavyo bado ni mbichi. Ndizi zimewekwa kwenye meza au gari ikiashia kuwa zimefungwa tayari kwa kusafirisha na kuuzwa sokoni.

Ng'ombe iliyovalia vizuri ikiwa ya ndizi ya njano ilhali zote tayari ya kuvunwa. Ng'ombe imepandwa kwa mpangilio mzuri na mazingira yanayoonekana kuwa mvua ya wastani au hali ya unyefu inayofaa kwa kilimo cha ndizi. Ndizi hizi ni zao muhimu za chakula na biashara katika eneo.

Mtu aliyebeba dawa za kupuuzia kwa wadudu, wakati huo amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya njano na anaonekana akipuuzia ng' ombe aliyeko nadani ya banda, mtu huyu anaonekana kupuuzia ng' ombe.

Akikama ng'ombe kwa mkono, akikusanya maziwa ndani ya ndoo. Hii ni shughuli ya kawaida katika maeneo ya kilimo na ufugaji, hasa vijijini ambapo watu wanatumia mbinu za jandi kuchukua maziwa kutoka kwa ng'ombe wao. Mtu huyu amevaa mavazi.

Banda la kisasa la kufungwa hasa wa ngombe wa maziwa. Ng'ombe hawa wamefungwa katika nafasi maalum kila mmoja akiwa kwenye sehemu yake ya kulishia wakiwa wanakula majani yaliyowekwa mbele yao. Muundo wa banda wa kisasa mwenye paa.

Soko la ndani ambapo mwanamke anauza ndizi. Ndizi zimewekwa kwa wingi kwenye meza ya kuuza na mwanamke huyu anaonekana amekaa nyuma yake labda akihudumia wateja au kuangalia ni nani anakaribia kununua. Biashara ndogo za mitaani ni mfano wa biashara ndogo ndogo zinazofanywa.

Mahindi yaliyoharibu na wadudu waharifu kama vile wovu fulani, mkono unashikwa mimea unaonekana ukikagua hali ya majani, jambo linaloashiria kwamba huenda kulima au mtaalum.

Shamba ya ndizi iliyokuwa na miti mingi ya ndizi yenye matunda mambichi ya rangi ya kijani miti hii inaonekana imepandwa kwa mpangilio mzuri na safi, jambo linaloonyesha kuwa shamba hili linaendeshwa kwa mbinu ya kisasa za kilimo ndizi hii moja ya.

Mtu mmoja akiwa katika maabara ya chumba cha mjaribio akifanya kazi ya kuchanganya au kukaribu kemikali kwenye kikombe cha kipimio chenye kiovu nyeupe ambacho kinaweza kuwa ni maziwa au msambuli ya.

Watu wawili wakiosha ng'ombe kwenye banda ya kisasa, moja ya ng'ombe anaonekana akioshwa kwa maji kwa kutumia mpira ya maji ya shinikizo huku mwingine akisuguliwa kwa brush , mazingira ni safi.

Ng'ombe wa maziwa walioko katika banda la kisasa la mifugo. Ng'ombe hawa ni ya rangi nyeusi na nyeupe aina inayojulikana sana kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa. Banda linaloonekana kuwa

Watu wakiwa katika chumba safi wakiwa wamevaa mavazi ya kinga, makoti meupe ya maraba, kofia za kufunika nywele na buti nyeupe za plastiki, ambayo ni kawaida katika mazingira ya utengenezaji wa maziwa na...

Muktadha wa maisha kijijini na mtaa wa kijiji mdogo hapo mtu anaonekana akisubiri au kuandaa kusafirisha maziwa. Kuna chombo kikubwa cha chuma cha kuhifadhi maziwa. Na pikipiki zilizobeba chombo cha hicho ziwa zimeengesha kando ya.

Ng'ombe walioko katika banda la kisasa la mfugo, ng'ombe hawa wako katika mzinga yao wakiwa yanakula majani au chakula kingine kilichoandaliwa ambacho inaonekana kwenye mfugo yalishi ya mfugo yaliokuwa mbele yao, ng'ombe ni aina ya maziwa wengi wao wa rangi nyeupe.

Mbegu ya mahindi inapopandwa ardhini kwanza ikikuwa baada ya siku chache ikitoa majani ya kijani kibichi yanayoota juu ya udongo.

Mzunguko wa watu waliokusanyika karibu na kitu kubwa kilichojaa nafaka au mimea yaliyokatwa huenda ni mahindi, mchele au aina nyingine ya nafaka. Kitu hicho imewekwa juu ya nyasi au makanga yaliyosambazwa nchini ili kuebuka.

Mwanaume aliye kwa ndani ya banda la ng'ombe akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Amevaa mavazi ya kazi ya rangi ya kijani na buti ya plastiki ishara kuwa anazingatia usafi na tahadhari ya kiafya wakati ya kushughulikia.

Shamba linaloonekana mahindi ambapo mimea ya mahindi inaoonekana ikiwa imeshamiri na yenye afya mzuri. Mimea hii inaonyesha ukuaji mzuri na mahindi. Jambo ambalo linaashiria kuwa shamba limeandaliwa vizuri.

Watu waili wakishughulikia maziwa katika kiwanda au kwa eneo la ukusanyaji wa maziwa, mmoja anaonekana akinyunyizia maziwa kutoka kwenye chupa au ndoo kubwa kwenye sehemu ya kusindika au kuhifadhi maziwa ambapo kuna mashini.

Ndizi yatoa ngozi akiwa na ngozi ya rangi ya giza akishika ndizi iliyokatwa na kuondolewa ngozi yake. Ndizi hii ni aina ya mimea maarufu sana katika nchi nyingine za Afrika hasa Afrika Mashariki ambako hutumiwa kama chakula cha asili. Ndizi hii ni chakula chenye

Mkono wa mtu akishika kipande cha ndizi au ndizi kubwa vilivyokatwa vipande wa ndani, vipande hivyo kinachoonekana kuwa na madoa ya rangi ya njano au nyeupe hali inayoweza kuashiria kuwa chakula hicho hakiko katika hali nzuri ya kuliwa.

Miti ya migomba banana plants inakuwa katika mazingira ya msitu au sehemu yenye miti mingi. Jambo hii inaonekana kuwa ya kawaida na inayoendelea kuwa ingawa baadhi ya majani yake ya chini yanaonekana kuwa jambo la kawaida.

Shamba la mahindi yaliyo kauka, majani ya mimea yamegeuka na kuwa ya kahawia ishara kuwa mimea hii haipati maji ya kutosha au imemaliza mzukuko wake wa ukuaji hali hii ya kupakua inaweza kusababishwa na mambo yafuatayo.

Shamba la ndizi ndani ya kitalu au greenhouse . Ndizi hizo zimepandwa kwa mpangilio mzuri na kinastawi vizuri. Jambo linaloashiria kuwa shamba hili linaangaliwa kwa umakini mkubwa ili kuafikisha mazao.

Banchi la ndizi la kijani ambalo bado hazijakomaa. Ndizi hizi zimebaki kwenye mti wake zikiwa zimefunikwa na majani ya mnazi. Ndizi ni mwongozi wa matunda muhimmu sana hasa katika nchi ya afrika mashariki ikiwa ni chanzo kubwa.